Ndani ya duka ndogo, kuta zimefunikwa kwa wingi wa nguo mbalimbali kutoka blausi nyepesi na jaketi nzito. Zote zinanin'ginia kwenye reli na kurundikana kwa namna isiyo rasmi. Makabati ya kioo yaliyo chini yanaonyesha aina mbalimbali na vitu kutoka sandali hadi sneakers zilizopangwa kwa msongamano.

Duka la nguo la Zoya linaloonekana likiwa na kioo kikubwa mbele, kikiruhusu mtazamaji kuona bidhaa ndani. Manekini kadhaa yamepangwa mbele ya duka, yakionyesha mitindo mbalimbali ya nguo. Ndani ya duka kuna reki nyingi za nguo zilizopangwa vizuri, na taa zinazong'aa zikivutia wateja.

Duka la vifa vya mitindo linaonyesha mannequin iliyovalia nguo za rangi na vifaa kama mikoba na mikufu. Bidhaa nyingine kama skafu na miwani pia zimepangwa kwenye rafu na stendi. Taa nyingi zinaangazia duka na jina accessories inaonekana juu.

Rafu ndefu zimejaa aina mbalimbali za viatu zikiwemo buti na viatu vingine vya kawaida. Viatu hivyo vimepangwa kwa wingi kwenye kila rafu na vinaonekana kuwa vimetumika vikiashiria labda ni duka la viatu vilivyotumika au hifadhi ya viatu vya msaada. Rafu zenyewe zimetengenezwa kwa mbao na vimepangwa vizuri ukutani. Kiasi cha viatu kinaonyesha uteuzi mkubwa na mahitaji makubwa.

Duka la nguo lililojazwa na aina mbalimbali za mashati na fulana zilizopangwa kwenye reki. Upande wa kulia, kuna nguo za rangi ya kuvutia zilizopangwa Kwa ustadi. Ukuta unaonekana kuwa na matofali yaliyopangwa Kwa muundo wa kuvutia. Chini kuna kaunta nyeupe na upande wa kushoto kuna rafu nyingine zilizojaa nguo zilizokunjwa.

Ndani ya duka la vitu na vifaa vya mitindo ya kuvutia la bidhaa mbalimbali. Manekini mweusi amevalia kofia ya mtindo, miwani ya jua na shanga, huku akifunikwa Kwa kitambaa lenye michoro ya ruwaza.

Duka la nguo lina sehemu tofauti kwa ajili ya wasichana na wavulana. Kuna nguo zimepangwa kwenye hanger zikiwa na lebo za bei. Picha kubwa za watoto zimebandikwa ukutani kama sehemu ya matangazo. Inaonekana kama kuwa linauza nguo za watoto.

Duka la nguo linaonyesha raki iliyojaa mashati na fulana za wanaume za rangi mbalimbali zikiwemo nyeupe, blue na nyeusi. Baadhi ya nguo zimepangwa kwa kukunjwa kwenye rafu huku zingine zikiwa zimening'inia kwenye hunger . Kwenye rafu za juu kuna viatu vikiwa vimepangwa vizuri kwa ujumla duka linaonekana kuwa na uteuzi mpana wa nguo na bidhaa za wanaume.

Duka la nguo linaonyesha manikini akiwa amevaa skafu yenye michoro ya chui na kofia ndogo nyekundu. Mkoba mwekundu na mwingine wa dhahabu umewekwa mbele yake. Huku shanga mbili za fedha zikiwa kwenye masanduku mekundu. Rafu za nguo na mikoba zimepangwa kwa ustadi nyuma yake. Zikionyesha bidhaa mbalimbali.

Fulana nyeusi yenye picha ya Pink Floyd the wall imening'inia kwenye reki ya nguo dukani. Mkono unaonekana ukishika fulana hiyo labda ukichagua au kuionyesha. Nyuma ya fulana hiyo nguo zingine mbalimbali zinaonekana zikining'inia kwenye reki na sehemu ya duka la nguo linaonekana wazi. Kuna pia ishara iliyoandikwa Inevitable juu ya reki ya nguo.

Duka la nguo la manix linavutia macho likiwa na ishara kubwa yenye jina hilo juu ya mlango wake, ndani nguo mbalimbali zinaonekana zikipambwa kwenye manyoya huku nyingine ziki ninginia kwenye rafu madirisha makubwa yakiwa yana ruhusu mtazamo wa wazi wa bidhaa ndani zikionyesha mtindo mbalimbali kwa wateja nuru anagavu kutoka ndani ya duka inaongeza mvuto wake.

Duka la nguo na viatu limepangwa vizuri likionyesha bidhaa mbali mbali, manekini wawili wamevalia nguo maridadi wakiwakilisha mitindo ya kisasa. Kwenye ukuta wa nyuma, kofia zimepangwa kwa kuvutia zikiongeza mvuto wa bidhaa zinazouzwa, mwanga kutoka juu unaangazia eneo lote la mauzo likionyesha bidhaa kwa uwazi.

Duka la nguo la Town Team linaonekana likiwa na kioo kikubwa mbele, kinachoonyesha bidhaa zao. Ndani ya duka kuna manekini tatu zilizovalia nguo maridadi, pamoja na skrini kubwa inayoonyesha tangazo la Black Friday, iliyo na picha ya vijana. Sakafu ya duka ina vigae vinavyong'aa na inaonekana kuwa ni sehemu ya jengo kubwa la maduka

Duka la kisasa la nguo linaonekana likiwa na bidhaa mbalimbali kama vile fulana, koti ma mashati zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Jina la duka, Team linaonekana wazi juu ya mlango. Ndani ya duka nguo za rangi tofauti zimepangwa vizuri kwenye rafu na stendi. Eneo la duka linaonekana kuwa katika maduka makubwa yakiwa na sakafu inayong'aa.

Nguo zilizopangwa vizuri zikionyesha aina mbalimbali za mashati, suruali na bidhaa zingine. Juu ya rafu upande wakulia, ishara ya polo inaonekana likionyesha chapa ya nguo zinazouzwa. Nguo zimetandikwa kwenye hanga na kuekwa kwa usawa kwenye rafu, likionyesha mpangilio mzuri. Duka hili linaonekana kuwa safi na la kisasa likitoa nafasi nzuri ya ununuzi.

Nguo nyingi zilizopangwa vizuri zikining'inia kwenye kishiko cha nguo. Kuna suti na suruali za rangi tofauti kama vile kijivu, kahawia na nyeusi. Baadhi ya nguo zimefungwa pamoja na minyororo. Zikionyesha uwezekano kuwa zinauzwa kama seti au zimepangwa kwa ajili ya kuokoa nafasi. Inaonekana kama duka la nguo au chumba cha kuhifadhi nguo.

Duka la nguo linaonekana likiwa na bidhaa nyingi zilizorundikwa na kuonyeshwa ikiwemo nguo, mikoba na viatu. Watu kadhaa wanaonekana wakichagua nguo kutoka kwenye reki na pia kuna mifuko iliyorundikwa. Baadhi ya maeneo yanaonekana kuwa yamepangwa vizuri huku seheme zingine zikionekana kuwa na vitu vingi.

Soko lenye shughuli nyingi linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Upande mmoja kuna nguo zilizoning'inizwa huku upande mwingine kukiwa na rundo la viatu mbalimbali. Wateja wanaonekana wakitembea kati ya bidhaa wakitafuta vitu vya kununua.

Duka la Fazal the luxury boutique inajitokeza kwa mvuto wake wa kifahari. Likiwa na ishara kubwa nyeusi na herufi za dhahabu. Ndani ya madirisha yake makubwa ya vioo, kuna manekini zilizovalia mavazi maridadi ya kisasa.

Foleni ndefu ya magari ya toyota vitz yaliyosafishwa vizuri yameegeshwa kwenye eneo la maegesho. Magari hayo yana rangi mbalimbali zikiwemo nyeupe ,dhahabu na nyeusi yakionyesha aina mbalimbali zinazopatikana. Nyuma ya magari kuna majengo marefu.

Jengo refu la kisasa linalofanana na duka la magari au jengo la ofisi. Limesimama chini ya anga safi la bluu likiwa na madirisha makubwa ya kioo na nguzo za bluu. Jengo linaonyesha muundo wa kisasa na wa kuvutia. Magari kadhaa yameegeshwa mbele ya jengo hilo, mengine yakiwa karibu na barabara na mengine karibu na jengo. Eneo lote linaonekana kuwa safi na lenye mpangilio. Likitoa hisia ya biashara au shirika.

Magari matatu yaliyosimama kwenye sakafu ya vigae. Magari mawili yakiwa karibu na mbele. Moja ikiwa jeupe na jengine jekundu huku la tatu ikiwa mbali zaidi. Taa za dari zinang'aa ikiangazia magari vizuri na madirisha makubwa yanarusu mwanga wa asili kuingia.

Ndani ya gari, dashibodi na usukani vinaonekana wazi vikionyesha muundo wa kisasa. Viti vya gari vimefunikwa kwa nyenzo nyeusi vikionyesha hali nzuri. Vifaa vya ndani kama vile redio na dhibiti, vingine viko mahali pake vikionyesha gari lililotunzwa vizuri.

Gari jeusi la Subaru Outback limeegeshwa kwenye eneo lenye saruji. Nambari ya usajili ikionyesha kuwa limeandikishwa nchini Kenya. Gari linaonekana likiwa katika hali nzuri. Uzio wa chuma unaweza kuonekana nyuma ya gari.

Safu ya magari yaliyopangwa vizuri, yakionyesha magari kadhaa meupe na ya rangi ya fedha mbele. Mwangaza wa jua unaonekana nyuma ukiangazia magari na kuunda mandhari ya kuvutia. Magari yanaonekana kuwa safi na katika hali nzuri, yakipendeza labda yanatumiwa Kwa ajili ya kukodisha au kuuzwa.

Onyesho la nje lina magari mengi yaliyopakiwa katika eneo kubwa la maegesho na majengo marefu yakionekana kwa nyuma. Magari ya aina mbalimbali ikiwemo magari madogo ya abiria na malori yanaonekana yamepangwa kwa utaratibu. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na mwanga wa kutosha wa mchana.

Safu za magari mapya au yaliyotumika yamepangwa kwenye eneo la wazi labda katika uwanja wa kuuzia magari. Watu watatu wanaonekana kuwa wateja na muuzaji, wamesimama karibu na magari wakizungumza. Magari yana rangi mbalimbali kama samawati, nyekundu na nyeupe.

Muonekano wa nyuma ya gari jeusi la kifamilia likionyesha nafasi kubwa ya buti iliyo wazi. Viti vya nyuma vya gari vimekunjwa chini kuongeza nafasi ya kubeba mizigo. Madirisha ya nyuma ya gari yanaonekana yakionyesha maegesho ya nje na gari lingine upande wa kushoto. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri likiwa safi na tayari kutumika.

Ndani ya gari inaonekana ikiwa na viti vya rangi nyeusi na kijivu. Dashibodi ina maelezo ya rangi ya kahawia inayofanana na mbao. Mlango wa upande wa dereva umefunguliwa, ukionyesha sehemu ya nje ya gari. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri na safi.

Gari la abiria la rangi ya fedha linalofanana na Toyota Hiace limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye udongo. Gari linaonekana kuwa na madirisha meusi na nembo ya shirika la utalii upande wake.

Mwanamke mmoja ana tabasamu na kuonekana kufurahia akiwa ameketi kwenye kiti cha udereva ndani ya gari. Ameishika usukani na anaonekana mwenye furaha. Mwanaume mwingine anayeonekana kuwa mfanyabiashara au muzaji amesimama karibu naye nje ya gari. Akitabasamu na huenda akimuelekeza kitu.

Gari jeusi la kifahari la Infiniti QX80 limesimama ndani ya chumba cha maonyesho. Magurudumu yake ya Alloy yanang'aa yakionyesha muundo wake wa kisasa na wa hali ya juu. Nyuma ya gari, madirisha makubwa yanaonekana yakiruhusu mwanga wa nje kuingia ndani ya chumba hicho. Mazingira yanadokeza kuwa gari hili linauzwa au linaonyeshwa katika duka la magari.

Ndani ya gari ya abiria, viti vya abiria vimepangwa kwa safu, vikionyesha nafasi ya kutosha. Viti vimepakwa rangi ya kijivu na baadhi vina mistari myeusi. Madirisha makubwa yanatoa muonekanano wa nje yakionyesha miti na mandhari ya barabara isiyolala.

Gari la Subaru forester la rangi nyekundu iliyokolea limeegeshwa kwenye eneo la saruji. Nambari ya usajili wa gari inayoashiria kuwa limeandikishwa nchini Kenya. Gari linaonekana likiwa katika hali nzuri na safi.

Gari ya rangi ya fedha linaloonekana kuwa mitsubishi limeegeshwa ndani ya eneo lenye taa hafifu. Gari lina vifaa vya ziada kama vile taa za ukungu na ulinzi wa mbele. Nambari usajili inaonekana kwa umbali.

Gari la rangi ya fedha aina ya Toyota Mark X limesimama kwenye eneo la maegesho. Nambari ya usajili inaonekana nyuma ya gari. Muundo wa gari unaonekana kuwa wa kisasa na maridadi.

Gari aina ya Toyota Hilux lenye rangi ya kijivu iliyokolea limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari linaonekana kuwa na cabin mbili na sehemu ya mizigo nyuma. Miti mrefu inaweza kuonekana nyuma ya gari chini ya anga la samawati.

Magari manne yamepangwa kwenye eneo lenye nyasi, chini ya anga la samawati. Gari la mbele lina rangi ya samawati na lina nambari ya usajili. Gari linalofuata lina rangi ya kahawia na lina nambari ya usajili pia. Magari mengine mawili meupe yanaonekana nyuma.

Magari kadhaa yameegeshwa katika chumba cha kuuza magari. Gari la mbele n jeupe na linaonekana kuwa la mfumo wa kisasa. Nyuma yake kuna magari mengine ikiwemo gari jekundu yaliyopangwa kwa mistari. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya jengo au karakana kubwa yenye mwanga wa kutosha.

Trela ndefu ya kubeba magari imeegeshwa ikiwa na magari mengi yaliyojaa juu na chini. Magari yaliyobebwa yanaonekana kuwa meupe na meusi yakionyesha kuwa ni magari ya kisasa. Trela enyewe ina muundo wa chuma ikiwa na sehemu mbili za kubeba magari, sehemu ya mbele ya trela inaonekana ikiwa imeunganishwa na lori ingawa lori halionekani kikamilifu.

Mkono mmoja unaupa mkono mwingine funguo za gari juu ya karatasi iliyo na picha ndogo ya gari. Kalamu pia inaonekana kwenye karatasi, hii inaweza kuashiria kukabidhiwa kwa gari baada ya mauzo au kukodisha. Tukio hili linawezaa kuhusiana na biashara ya magari au bima ya magari.

Gari dogo la abiria ambalo linaonekana Toyota HiAce limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari lina rangi nyeupe na lina madirisha yenye tint nyeusi. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu ikionyesha uwezekano wa kuwa ni siku ya baridi au mawingu. Nyuma ya gari kuna miti na majengo machache yakionyesha mazingira ya nje ya mji au kijiji.

Gari jeusi la Toyota Hilux limeegeshwa kwenye eneo lenye miti mirefu. Miti hiyo inatoa kivuli na kuongeza uzuri wa mandhari ya asili anga linaonekana kuwa safi na jua likionyesha hali nzuri ya hewa.

Safu ya magari yaliyotumika yamepangwa kwa mstari yakionyesha sehemu zao za nyuma. Magari yana rangi mbalimbali kama nyeupe, kijivu, samawati na nyekundu. Taa za nyuma za magari zinaonekana wazi. Hili linaweza kuwa eneo la kuuzia magari yaliyotumika.

Watu wawili, mwanamke na mwamume wanaonekana katika chumba kinachoonyesha magari mapya. Mwanamke amevaa suti ya samawati anaeleza kitu kwa mwanamume. Wanaonekana kuwa wanajadili kuhusu magari yaliyoonyeshwa. Hii inaweza kuwa ni saloon ya magari.

Gari jeupe kubwa linaloonekana kuwa ni aina ya vani au basi ndogo. Limegeshwa kando ya barabara ya lami chini ya anga za samawati lina mawingu meupe. Kuna michirizi ya rangi ya chungwa na njano kwenye sehemu ya nyuma ya gari. Ikiashiria alama za tahadhari. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje labda barabara ya pembeni au eneo la kuegesha magari.

Magari matatu ya kifahari aina ya Mercedes Benz G yameegeshwa kwenye eneo la wazi. Mbili kati ya hayo yanaonekana wazi mbele, moja likiwa jeusi na lingine jeupe. Juu ya magari kuna kamba zenye taa ndogo ndogo zilizopambwa zikiongeza mvuto wa eneo hilo.

Gari la kisasa la michezo linaonekana kuwa Hyundai Veloster N, limeegeshwa usiku mbele ya jengo kubwa lenye nembo ya Cargojet inayong'aa. Rangi ya gari ni kijivu iliyokoza na ina mistari miekundu inayolizunguka chini. Taa za gari zinawaka zikitoa mwanga hafifu kwenye eneo la maegesho.

Gari aina ya Toyota Heiser lenye rangi ya fedha, limeegeshwa kwenye eneo lenye kokoto. Magurudumu yake yanaonekana kuwa na matairi imara yaliyoundwa kwa ajili ya barabara za aina mbalimbali. Dirisha zake zinaoonekana kuwa nyeusi zikipa gari mwonekano wa kisasa na wafaraghani. Nyuma yake kuna miti ikionyesha kuwa limeegeshwa nje.

Vikapu vingi vilivyo tengenezwa kwa mikono vikiwa na rangi ya miundo tofauti vimewekwa pamoja. Baadhi vimetengenezwa kwa nyuzi za migomba au vifaa vingine vya asili huku vingine vikiwa na michirizi ya rangi mbali mbali, huu ni mkusanyiko wa ufundi wa jadi au bidhaa za soko la ufundi.

Eneo kubwa limejaa ndizi nyingi zilizopangwa vizuri. Baadhi ya ndizi zimehifadhiwa ndani ya masanduku ambayo yaliyopangwa kwa urefu. Ndizi nyingine zimetandazwa chini zikionyesha wingi wa mazao. Inaonekana kama chumba hiki ni ghala au kuhifadhi ndizi.

Soko lenye shughuli nyingi inaonekana kando ya barabara, vikiwa na vibanda vilivyofunikwa na mabati na bidhaa mbalimbali. Watu wengi wanatembea kwenye njia ya vumbi kati ya vibanda. Wengine wanafanya wanunuzi na wengine wakipitia. Mtu mmoja ameketi juu ya rundo ya vitalu vya saruji .Majengo marefu yanaonekana nyuma ya soko.

Soko la ndani linaonekana likiwa limejaa shughuli na safu nyingi za bidhaa zikiuzwa. Sanduku zimejaa matunda na mboga, zikiashiria biashara ya mazao mapya. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kati ya vibanda, baadhi yao wakiwa wamebeba mifuko ya ununuzi.

Soko la usiku linaonekana likiwa na bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda mengi yaliyopangwa vizuri. Kwenye meza upande wa kushoto njia ya katikati inaonekana kuwa na udongo na kuna vibanda vya biashara pande zote mbili. Taa za umeme zinatoa mwanga hafifu zikiangazia eneo la soko. Kuna watu wachache wanaonekana kwa mbali wakishughulika na biashara au kupita.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi likiwa na bidhaa nyingi za sanaa na ufundi zikinig'inia na kuwekwa chini. Picha za wanyama pori na mandhari ya Kiafrika pamoja na vitambaa vyenye rangi mbalimbali vimetundikwa kwa uwingi vikiashiria utamaduni.

Huu ni ukumbi mkubwa uliofunikwa wenye paa refu lenye matao na madirisha marefu yanayoruhusu mwanga kuingia. Ndani yake kuna vibanda vingi vya masoko vilivyopangwa vikiwa na bidhaa mbalimbali kama nguo, uchoraji na vitu vingine.

Makundi mengi ya ndizi yamepangwa juu ya gunia au sehemu ya kuuzia. Ndizi hizo zinaonekana kuwa za aina tofauti na ziko katika hatua mbalimbali za ukomavu. Baadhi zikiwa njano kabisa na nyingine zikianza kuoyesha dalili ya kuiva.

Rundo la mifuko maridadi la kiondo imeonyeshwa. Ikiwa na rangi mbalimbali ya asili kama vile kahawia, nyeusi na cream . Mifuko hii inaonekana imefumwa kwa ustadi na baadhi yao yana vifuniko vya ngozi ya rangi ya kahawia. Kwa nyuma, kuna viatu vya ngozi vilivyopangwa vimetundikwa, vikionyesha labda ni duka au soko.

Soko lenye shughuli nyingi linaonekana likiwa na wachuuzi wengi, wakiuza bidhaa mbalimbali kama nguo, vinyago na mapambo. Watu wengi wanakagua bidhaa na kujadiliana bei. Rangi za bidhaa ni angavu na zinavutia. Inaonekana kama soko hili ni maarufu kwa watalii na wenyeji.

Soko lenye shughuli nyingi linaonekana likiwa na vibanda vingi vinavyouza bidhaa mbalimbali. Kuna nguo, mikoba na picha za sanaa zimeonyeshwa kwa wateja. Watu wengi wanatembea kwenye njia nyembamba kati ya vibanda. Wengine wakitazama bidhaa na wengine wakionekana kununua.

Hapa ni sokoni ambapo uuzaji na ununuzi wa vyakula hufanyika. Hapa uuzaji wa vyakula kama mandizi, vitunguu , viazi vitamu na malenge , kabeji huuzwa.

Duka hili limejaa vitambaa vya aina mbalimbali vikiwa vimepangwa kwa ustadi kwenye rafu na ukuta. Upande wa kushoto, vitambaa vikiwa na michoro na rangi tofauti vimewekwa ukutani, vikiunda onyesho la kuvutia. Upande wakulia vitambaa vyengine vimekunjwa na kuekwa kwenye rafu za mbao, zikionyesha wingi wa chaguo.

Duka la wazi linaonekana likiwa na miavuli miwili mikubwa; mmoja wa zambarau na mwingine wa buluu, zikitoa kivuli. Chini ya miavuli hiyo kuna maua meupe yaliyopangwa kwenye vyombo mbalimbali yakiuzwa au yakiwa yamewekwa kwa mapambo. Nyuma ya mwavuli kuna bango kubwa lenye maandishi na mlingoti wa chuma.

Soko la nje linaloonyesha bidhaa nyingi zinazoning'inia na kupangwa kwa mauzo. Bidhaa mbalimbali kama vile shanga, mikanda na labda nguo zimetundikwa kutoka kwenye paa la bati na kuonyeshwa kwenye meza. Rangi na aina za bidhaa zinaonyesha kuwa soko hili linaweza kuwa la kitamaduni au la fundi.

Mkokoteni wa kuuzia vyakula umesimama kando ya barabara, ukiwa na mwavuli mkubwa wa samawati juu yake. Umbo la mkokoteni linaonyesha jina la famers choice , likiashiria biashara ndogo ndogo ya vyakula. Nyuma yake kuna majengo na magari.

Soko la wazi lina vibanda kadhaa vilivoezekwa kwa turubai nyekundu na kijani, likiuza bidhaa mbali mbali za ufundi na nguo. Kwenye ardhini, kuna bidhaa zimeekwa kwa ajili ya kuuzwa ikiwemo: sanamu ndogo, mapambo na vyombo. Watu wachache wanaonekana wakiwa wameketi karibu na vibanda, labda wauzaji au wanunuzi.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha vibanda mbalimbali zilizojaa matunda na mboga mbalimbali. Ndizi zilizoning'inia kutoka kwenye vijiti na mananasi yamepangwa juu ya meza. Watu wameonekana wakifanya biashara na wengine wakitembea kwenye njia kuonyesha mazingira ya hali ya soko.

Jengo kubwa la ghorofa lenye matofali mekundu, linasimama likiwa na miti na mimea ya kijani inayolizunguka, liko nyuma ya lango kubwa la chuma lenye rangi ya kijani likiwa na ishara iliyoandikwa Conout Apartments , juu ya lango herufi A inaonekana wazi ikionyesha mlango kuu.

Jengo la kisasa lenye ghorofa mbili linaonekana likiwa limepakwa rangi ya manjano na kijivu. Paa ya la nyumba lina rangi nyeusi na, na kuna mifumo ya paa la mvua inayoelekea chini. Nje ya nyumba kuna sehemu iliyotengenezwa kwa vigae na kuna magari yaliyoegeshwa upande wa kushoto ikiwa yamefunikwa sehemu na paa la kijani.

Balkoni ina sakafu ya vigae vyeupe na reli ya chuma ya rangi ya manjano. Jengo refu linaonekana kwa mbali na rangi yake inaendana na rangi ya reli ya balkoni. Barabara inaonekana chini na miti imepandwa kando yake.

Bango jeupe limeshikiliwa kwenye nguzo likitangaza kuwa na mali inasimamiwa na NW Realite. Nambari mbili za simu zimeandikwa kwa herufi kubwa kwenye bango. Bango hilo limeegezwa kwenye ukuta wa mawe, karibu na barabara. Magari na majengo mengine yanaonekana kwa mbali, chini ya anga la samawati.

Jengo refu lina kuta za rangi ya kijani kibichi na michoro wa njano, ikionyesha usanifu wa kipekee. Dirisha zake zina grili za chuma zikitoa hisia ya usalama. Juu ya jengo kuna maandishi yanayosomeka KONA STAR kwa herufi kubwa yakionyesha jina ya jengo au kampuni. Anga la buluu lisilo na mawingu linaonekana juu ya jengo likiashiria hali ya hewa nzuri.

Ghorofa ndefu ya makazi imesimama wima ikiwa na madirisha na balkoni zilizopangwa kwa usawa. Mundo wa jengo unaonekana wa kisasa na balkoni zinazoonekana kuwa na viti au vitu vingine vya nje. Anga ya samawati iliyo na mawingu meupe inaonekana juu ya jengo ikiongeza hisia ya utulivu.

Ghorofa kubwa ikiwa imejengwa kwa mtindo wa kisasa, majengo yake yana madirisha mengi yenye glass na balcony , yakionyesha muundo safi na wa kuvutia. Anga ni safi la samawati likipendeza juu ya jengo hilo refu, likionyesha mazingira yenye utulivu na jua.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa linaonekana mbele. Ghorofa ya juu inapaa la bluu na madirisha ya vioo. Katika ghorofa ya chini, kuna maduka yenye milango ya kijani na mabango yaliyotundikwa, moja wapo likisema big shop to let .Barabara yenye vumbi inaonekana mbele ya jengo hilo.

Jumba refu la ghorofa likiwa na rangi ya kijivu na nyeupe linasimama chini ya anga safi la samawati. Dirisha za samawati zinaonekana zikitofautiana na kuta za jengo hilo. Mbele ya jengo kuna miti na vichaka vinavyotoa mandhari ya kijani kibichi. Waya za umeme zinaonekana zikivuka sehemu ya jua.

Njengo la ghorofa linaonyesha balkoni nyingi zilizopangwa vizuri, zikiwa na ulinzi wa chuma. Limepakwa rangi ya kahawia na nyeupe, likionyesha muundo wa kisasa madirisha mengi yanaonekana yakitoa mwanga wa kutosha kwa vyumba vya ndani. Njengo hili linaonekana kuwa makaazi au jumba la kupangisha.

Barabara nyekundu iliyo tengenezwa kwa matofari inaonekana ikielekea mbele ikiwa imezungukwa na nyumba za kisasa pande zote mbili, nyumba hizo zinaoneka kuwa za kifahari zikiwa na kuta nyeupe na milango ya chuma ya kisasa. Miti na mimea mingine imeongeza uzuri kwenye mazingira haya ya makazi.

Jengo linaonekana likiwa na bango kubwa juu yake. Bango linamaandishi, To Let , na namba za simu. Pia kuna bango lingine upande likiwa na maandishi, Omega Mabati. Jengo linaonekana kuwa na ofisi au vyumba vya kukodisha.

Balcony hii pana ina sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia na mpaka wa chuma maridadi. Kutoka kwenye balcony unaweza kuona majengo mengine yenye paa ya vigae vya rangi ya udongo, yakionyesha usanifu wa kipekee. Chini kuna magari yaliyoegeshwa yakiashiria eneo la makazi au biashara.

Majengo marefu ya kisasa yana simama yakiwa yamekamilika kwa sehemu kubwa huku baadhi ya yale yakiwa bado yanaendelea kujengwa sehemu ya chini inaonyesha eneo la ujezi lenye miundo ya chuma ya msingi ikionyesha mradhi mkubwa waviazi wa makazi anga lina mawingi meupe na linatoa mwanga mzuri wa mchana.

Jengo refu la kisasa lenye ghorofa nyingi linasimama katikati ya miti mirefu na majani mabichi. Ghorofa zake zote zina balkoni pana zenye vioo vya buluu zikionyesha usanifu wa kisasa. Jengo hili limepakwa rangi nyeupe na lina madirisha mingi nyeusi yanayoongeza uzuri wake.

Jengo refu la gorofa nyingi linaonekana likichomoza mbinguni. Lina madirisha mengi yenye muundo sawa na lina simama imara dhidi ya anga la samawati lenye mawingu meupe yaliyotawanyika. Mbele ya jengo hilo, sehemu ya jani na mtende linaonekana likiongeza mguso wa asili kwenye madhari ya mjini.

Jengo refu la ghorofa nyingi linaonekana likisimama imara chini ya anga la samawati. Lina sehemu za rangi tofauti ikiwemo nyeupe na hudhurungi hafifu na lina madirisha na balcony nyingi. Sehemu ya chini ya jengo inaonekana kuwa na paa za rangi nyeusi na kuna kitu kinachoonekana kama tanki la maji au jengo.

Bango kubwa linaonyesha matangazo ya Hurlingham Mall . Maneno Hurlingham Mall yameandikwa kwa herufi kubwa. Kuna orodha ya maduka mbali mbali yatakayopatikana katika Mall hiyo, ikiwa ni pamoja na maduka ya rejareja.

Jengo refu la ghorofa kadhaa linaonekana nyuma ya uzio wa mabati. Jengo lina rangi ya beige na linaonekana kuwa na balcony . Miti mirefu na majani mengi yanaweza kuonekana pande zote za jengo. Anga ni la samawati safi na linaonyesha hali ya hewa nzuri.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa likisimama chini la anga ya samawati, likiwa na mabango yenye maandishi mbalimbali. Mbele ya jengo hilo kuna eneo la wazi lenye magogo ya miti na mifuko kadhaa iliyowekwa chini. Kwenye paa la jengo kuna anntenae na miundo mingine ya mawasiliano.

Sehemu ya duka kubwa la kuuza vyakula likionyesha eneo la matunda na mboga. Bendera ya kijani kibichi zenye neno organic zimetundikwa zikionyesha bidhaa zisizo na kemikali. Rafu zimejaa matunda na mboga mbalimbali.

Bango la kukuza huduma la MyClub limeonekana. Bango hilo linaeleza faida ya kujiunga na MyClub . Ikiwemo kupata pointi kukomboa pointi na kufurahia punguzo marambili. Kwenye bango simu mahiri inaonyesha msimbo wa QR ambao unapaswa kuchanganuliwa ili kupakuwa programu ya Car4MyClub .

Jengo refu linaonekana likiwa limejengwa kwa mtindo wa kisasa. Ni la rangi ya kahawia. Juu yake kuna bango kubwa lenye maneno China Square yaliyoandikwa kwa herufi kubwa za manjano. Ukuta wa jengo umepambwa kwa mistari yenye rangi mbalimbali zikiwemo buluu, njano na nyekundu, zikitoa muonekano wa kuvutia. Anga ni la samawati safi; likionyesha kuwa ni mchana na hali ya hewa ni nzuri.

Duka kubwa linaonekana limejaa bidhaa mbalimbali. Kuna rafu zilizojaa viatu vya aina tofauti kutoka snickers hadi viatu vya kawaida. Watu wanaonekana wakitembea wakifanya manunuzi.

Rafu za duka zinaonyesha magodoro mengi yaliyofunikwa na plastiki. Magodoro yana rangi na mifumo mbali mbali. Bei za magodoro zinaonekana kwenye lebo zake. Duka hili linaweza kuwa linauza vifaa vya kulala.

Rafu ndefu katika duka kubwa zimejaa juisi za matunda za aina mbalimbali. Juisi zimepangwa kwa chupa na pakiti za katoni. Upande mwingine unaonyesha bidhaa za nyumbani kama ndoo na beseni.

Duka kubwa la kisasa linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbalimbali zilizo pangwa vizuri kwenye rafu ndefu, taa za dari na zinangaa zikitoa mwanga wa kutosha ndani ya duka. Mwanaume mmoja amesimama akitazama bidhaa zilizo pangwa kwa rafu akionyesha shughuli za kawaida za ununuzi.

Soko kubwa linaonyesha bidhaa mbalimbali za chakula zilizopangwa vizuri. Zikiwemo nyama na mazao mengine sehemu ya bucha. Mchinjiaji anaonekana wazi ikionyesha huduma za nyama. Kwa chini kulia, kuna aina mbalimbali za bidhaa zilizopangwa kwenye makundi zikiashiria sehemu ya maduka ya rejareja.

Duka kubwa linaonyesha bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu ndefu. Watu wacahache wanaonekana wakitembea kwenye njia pana baadhi yao wakiwa na troli za ununuzi. Mabango yenye namba ya matangazo yamening'inia kutoka dari yakionyesha labda bei au offer maalum. Dari ina taa ndefu zikiangazia eneo lote la duka na kuleta mwanga wa kutosha.

Idara hii ya rejareja inaonyesha sehemu iliyotengwa kwa ajili ya bidhaa za bustani au nje. Katikati kuna meza ndefu iliyojaa taa za solar za nje zilizopangwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa. Nyuma ya taa hizo kuna miavuli mikubwa miwili iliyofunguliwa ikiashiria bidhaa zinazohusiana na matumizi ya nje. Rafu za bidhaa zingine zinaonekana kwa mbali zikionyesha kuwa hii ni duka kubwa la jumla.

Eneo la kuingilia Kwa duka kubwa linaonekana, likiwa na ishara kubwa nyekundu yenye mshale na neno Entrance. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kuelekea au kutoka katika eneo hilo. Kushoto, kuna viti vya kuketi na mapambo ya moyo mwekundu yametundikwa. Upande wa kulia kuna duka la kahawa la Spring Valley Coffee na kaunta yake.

Safu nyingi zinaonyesha bidhaa za kusafisha na sabuni. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu na zina rangi tofauti. Inaonekana kama sehemu ya duka kubwa inayouza bidhaa za nyumbani Duka hili linaweza kuwa Naivas.

Rafu ndefu zilizopangwa vizuri zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali za vyakula na vinywaji. Taa angavu za dari zinamulika nafasi nzima, zikifanya bidhaa zionekane wazi. Duka linaonekana safi na limepangwa, likitoa mazingira mazuri ya ununuzi kutokana na wingi wa bidhaa na mpangilio.

Duka kubwa la vyakula likiwa na sehemu tofauti kama vile mkate na maziwa. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kufanya manunuzi. Bidhaa mbalimbali ikiwemo nafaka na matunda zimepangwa vizuri kwenye vyombo na rafu. Taa nyingi zinaning'inia kutoka dari zikitoa mwanga wa kutosha katika duka.

Kaunta kubwa yenye jibini na bidhaa nyingine za deli vimepangwa vizuri ndani ya duka. Juu ya kaunta kuna mabango makubwa yanaonyesha import cheese na picha za jibini mbalimbali pamoja na bidhaa nyingine za vyakula kama vile zaituni.

Ndani ya duka kubwa kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kuna sehemu yenye kioo inayoonyesha mikate na bidhaa zingine za bakery . Sakafu imefunikwa na vigae vyenye muundo wa kipekee. Taa nyingi zimewashwa kwenye dari.

Ndani ya duka kubwa sehemu ya bidhaa muhimu kwa wanawake, inaonekana ikiwa na rafu zilizojaa losheni na bidhaa zingine za urembo. Kuna ishara kubwa inayoelekeza wateja kwenye sehemu hii, ikiwa ni namba kumi na sita. Karibu na sehemu hii kuna rafu za viatu vya wanawake. Taa na duka zinaangazia bidhaa zilizopangwa vizuri.

Duka kubwa linaonyesha sehemu ya nyama ambapo kuna maneno white meat na red meat yaliyoandikwa juu. Katika sehemu ya mbele vinywaji vingi vya Cocacola vimepangwa katika vifurushi vikubwa vikiashiria offer maalum. Kaunta za kioo zenye nyama ziko nyuma zikionyesha wazi bidhaa kwa wateja.

Hili ni duka kuu linalouza bidhaa mbalimbali kama vile vyakula. Mojawapo ya bidhaa inayozouzwa hapa ni kama chakula cha ubwa ambalo hutumika katika ufugaji wa ubwa.

Ndani ya duka kubwa bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu na friji, vikiwemo kadi za salamu na vitu vya kuchezea. Ishara kubwa ya toys inaonekana juu. Ikionyesha eneo la vitu vya kuchezea, njia pana zinapita kati ya rafu.

Ndani ya duka kubwa la Carrefour rafu zimejaa bidhaa mbalimbali. Kuna mabango yanayotangaza ofa na punguzo kwa wateja. Watu wachache wanaonekana wakitembea wakifanya manunuzi. Sakafu ya duka imetengenezwa na kuwa safi.

Duka kubwa linaonyesha televisheni nyingi zikiwa zimewekwa kwenye rafu. Zote zinaonyesha picha tofauti. Jiko za kupikia pia zimepangwa mbele ya televisheni. Kuna mwanga mkali unaoangazia bidhaa. Hii inaweza kua duka la vifaa vya elekroniki vya nyumbani.

Duka kubwa la kisasa linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo matunda na mboga. Mbele kuna troli ya ununuzi iliojaa bidhaa, ikashiria kuwa kuna mteja, anayefanya ununuzi. Katika suheme ya matunda, kuna rundo kubwa la tufaha nyekundu na tufaha za kijani zilizopangwa vizuri. Wateja wengine wanaweza kuonekana kwa mbali wakitembea kwenye njia za duka wakitafuta mahitaji yao.

Duka kubwa la rejareja linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na sehemu tofauti. Njia pana inapita katikati ya duka ikitoa nafasi ya kutosha kwa wateja kutembea na kujivinjari.